Mlango wa mbao ulio na mapambo ya umbo la mstatili, juu yake kuna kibandiko jeupe kilichoandikwa Form 1R na kidude cha kufungia cha chuma.

Ukuta wa rangi ya cream umebandikwa siku za wiki kwa lugha ya kiingereza, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na Saturday . Kando yake kuna kinachoonekana kama notice board .

Kitabu kilichochakaa chenye cover nyeupe iliyo na maua ya kijani na samawati kilichoandikwa, Haydn Richards Junior English 2 New Edition, kipo juu ya meza ya mbao.